Hapa ni katika hospitali ambayo, tunaeza ona pale kwenye charts kuna picha za macho so hapa kuna ni daktari wa macho anaangalia mgonjwa macho kupitia hizo mashini za macho na ...

Ni mama amempeleka mtoto wake katika kliniki na daktari anampa mtoto yule dawa ya vaccination . Mama mwenyewe anaonekana kuwa na furaha na anaonyesha kuwa ana mtrust yule daktari.

Nyumba inateketea na ni moto mkubwa sana na nyumba si mmoja inaonekana kama ni nyumba mbili tatu hivi zinateketea katika moto mkubwa sana, na hakuna wazima wa moto, so inateketea.

Huu ni msitu unaoteketea na moto na wazima moto wameitwa ili kuzima moto ule, sehemu ambayo imeshika moto sana na sehemu nyingine haijashika moto na wanangangana sana kuuzima moto huo.